Mazingira ya ofisi au ni chumba cha matibabu, ambapo mtu anaonekana kuwa mwanamke labda mtaalanu wa afya au mjuzi. Amevaa sare nyeupe na nyeusi. Anaonekana akitembea na kitu ndani ya chombo kikubwa cha rangi nyeupe

Chumba cha upasuaji ambapo timu ya madaktari au wahudumu wa afya wanne wamejikusanya karibu na meza ya upasuaji wakifanya oparesheni. Watu wamevaa mavazi maalum za upasuaji za rangi ya kijani kibichi, kofia za upasuaji, barakoa na glavu.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari na barakoa akimpa mtu sindano begani. Inaonekana kama chanjo au sindano nyingine ya matibabu . Huyo anayepokea sindano ameketi kwenye kiti. Kwa nyuma kuna watu wengine kadhaa wakiwa wameketi.

Mazingira ya kitanda ya wagonjwa mahututi au chumba cha kujengwa hospitali. Daktati au mhudumu amevaa mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe ikiwa ni pamoja na barakoa, miwani na gloves .

Wataalamu watatu wa afya labda wauguzi au madaktari wakiwa wanasukuma mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha kusukuma, ndani ya hospitali au kituo cha matibabu. Wote watatu wamevalia sare za hospitali za rangi ya kijani kibichi, kofia na barakoa za uso.

Eneo la huduma za afya ambapo mwanamke mmoja anpewa shindano moja labda mkononi mwake. Mtoaji wa huduma za afya anaonekana kuwa nesi au daktari amevaa koti jeupe la hospitali, barakoa na glavu na yuko karibu na mwanamke anaaye pokea shindano.

Eneo lina kikundi cha madaktari au wauguzi wakiwa chumba cha upasuaji. Wote wamevaa magwanda ya kazi ya bluu au kijani na kofia .Wamekusanyika karibu na mgonjwa ambaye haonekani wazi na taa kubwa inatoa mwanga mkali kwenye eneo hilo. Vifaa mabalimbali za matibabu vinaonekana kuzunguka eneo hili.

Anaonekana mtaalam wa afya ambaye Amevaa koti jeupe la daktari na barakoa akitoa sindano kwa mtu ambaye amegeuka mgongoni na amevaa nguo ya rangi ya pink .Nyuma yao kuna kundi la watu waliokaa wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakionyesha mazingira ya kliniki au afya au kampeni ya chanjo.

Wanawake watatu wameketi nje labda wakishiriki katika programu au tukio zinazohusiana na afya ya wanawake au usafi. Mwanamke alie upande wa kushoto amevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati la kijivu anaonekana akishika chupi zenye michoro tofauti.

Mgongo wa mwanamke aliyevaa fulana ya kijani kibichi yenye maandishi meupe community health volunteer . Mwanamke huyo amembeba mtoto mdogo mgongoni mwake. Mtoto amevaa nguo zenye rangi ya bluu, njano na nyeupe.

Tukio la kutembea mama na mtoto mchanga hospitali lilihudhuriwa na watu mashuhuri au viongozi. Kuna mwanamke Mzee mwenye nywele za kutisha ambaye anaonekana kuwa na furaha na tabasamu akimbeba mtoto mchanga aliyefungwa vizuri kwa blanketi nyeupe na pinki. Kuliani kwake kuna mwanamke Mwingine aliyelala kitandani .

Hii ni kliniki inayoweza kuhamishwa ambayo ni lori kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha afya kinachohamishika. Lina nembo ya beyond zero na maandishi mobile clinic kwa rangi nyekundu. Kuna watu wengi wamesimama karibu nalo baadhi yao wakiingia na kutoka ndani ikionyesha kuwa kliniki hiyo inatoa huduma za afya kwa jamii.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke, ikilenga mdomo wake na meno, mwanamke anaonekana akitumia kidole chake kuinua mdomo wake wa juu akifichua fizi zake za rangi ya ua ridi na meno yake meupe na safi. Ana kucha zilizopakwa rangi ya ua ridi iliyokolea.

Mdomo ulio wazi na meno meupe sana. Meno yote ya juu na chini yanaonekana meupe kung'aa na yamepangwa vizuri yakiashiria kuwa labda ni feneza au matibabu mengine ya meno. Mdomo unaonekana kuwa na afya lenye rangi ya waridi iliyokolea na unyevu ikiashiria labda umepakwa lip gloss au ni yaasili.

Sehemu ya uso wa mtu akionyesha mdomo na meno Yake. Mtu huyu anaonekana akitumia Kijiti cha kijani kibichi kinachofanana na mswaki wa asili au funguta kusafisha meno yake. Meno Yake yanaoneka mweupe na Safi picha umechukuliwa ikizingatia mkono na mdomo unaoshika Kijiti.

Panaonekana kundi la watu wengi, wakiwemo watoto waliovalia fulana nyakundu zenye maandishi be proud of your mouth nyuma. Wengine wamevalia nguo nyeupe zinazofanana kijabwa au kanzu, wakionyesha utofauti wa mavazi. Wamekusanyika nje na inaonekana kuna maji karibu, labda bahari au ziwa, kama inavyoonekana upande wa kulia mbali.

Hali ya mafuriko katika eneo la makaazi ambapo maji mengi ya rangi ya kahawia yamefurika mtaani. Watu kadhaa wanaonekana wakikabiliana na hali hio. Maji yamefikia magoti ya baadhi ya watu. Mwanamke mmoja amepiga magoti majini.

Ambulensi laonekana likipita kwenye njia ya maji na matope mengi, labda katika eneo la mashambani au lisilopitika kwa urahisi. Upande wa kushoto wa gari, kuna uzio wa mbao wenye rangi nyekundu na nyeupe unaopita kando ya njia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti na angani kuna mawingu.

Hili ni eneo lililoadhiriwa na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika barabara au njia. Watu watatu wanaonekana wakitembea mwanamke mmoja ambaye anasaidiwa na wanaume wawili kupita katikati ya maji. Upande mwingine kuna watu ambao wanaonekana wamesimama kwenye sehemu iliyo kavu ama iliyo inuka juu.

Mkulima au mfanyakazi wa shamba akiwa amevaa mavazi ya kazi ya buluu na kofia na glavu nyekundu, amekwata chini akifanya kazi ya kilimo labda akipanda au akipalilia au akivuna mboga za majani.

Gari la rangi nyekundu la aina ya sedan lililoharibika vibaya baada ya mti mkubwa kuanguka juu yake. Shina kubwa na matawi ya mti yamefunika sehemu kubwa ya gari hasa upande wa mbele , wa katikati na kusababisha uharibifu mkubwa.

Panaonekana mtu aliyevaa nguo za upasuaji, ikiwemo kofia ya bluu na barakoa nyeupe, akiosha mikono yake kwa uangalifu kwenye sinki. Anapaka sabuni au dawa ya kuua viini. Nyuma yake kioo kinaonyesha taswira ya kichwa chake na mazingira haya yanaonekana kuwa safi na ya kitaalamu, labda katika chumba cha upasuaji au maabara.

Kunaonekana kundi la watu wakijishughulisha na usafi wa mazingira wengi wao wakiwa wameshika majembe na jembe za kukusanya taka. Wanaonekana wakifanya kazi kwenye mtaro, au eneo lenye udongo na uchafu na labda wakisafisha mifereji ya kuandoa taka. Nyuma kuna majengo yanayoonekana kuwa soko au makazi yasiyo rasmi, huku baadhi ya maduka yakiwa na mabati ya rangi ya kijani kibichi na mabango kama safaricom .

Chumba cha hospitali au kitu cha matibabu Chenye vifaa vya x-ray. Kuna mashini kubwa ya x-ray upande wa kushoto na kifaa lingine cha x-ray upande wa kushoto zote zikiwa na rangi jeusi na jeupe katika ukuta kuna mabati nyeupe.

Meza au counter iliyo na mizani ya kupimia uzito wa watoto wachanga pamoja na cheti cha kutaniliwa ukutani. Mizani nyeupe ambayo ni ya watoto iko na inaonekana kwenye skrini ndogo ya dijitali na vituto vitatu.

Kifaa cha chuma kinacho ngaa kinacho onekana kama auto craphy kinachotumika kudoea vifaa vya kutumia ufuke wa shinigizo la juu. Kifaa hicho kina umbo la mstatili kikiwa na mifuniko cha duara kinachongaa.

Sehemu ya ndani ya jokofu au friji labda kwa inayotumika kuhifadhi dawa au sampuli za matibabu kutokana na kuwepo kwa kijishuka na visanduku vidogo vinavyofanana na vifungashio vya dawa.

Hili ni chumba cha uchunguzi wa kimatibabu labda kliniki au hospitali, kifaa kikuu kinachoonekana ni mashini ya ultrasound yenye skrini inayoonyesha picha za ndani ya mwili, kando yake kuna kitanda cha mgonjwa kilichofunikwa kwa kitambaa cheusi pia kuna kiti cha mbao chenye vitu vilivyowekwa juu yake ndoo nyekundu na sanduku la vifaa vya kimatibabu.

Mtoto amelazwa kitandani mwa sehemu ambayo inaonekana kuwa ndani ya chumba cha matibabu au hospitali . Ukutani kuna vifaa mbali mbali vya matibabu na dawa ambavyo vimeekelewa na kuelekezwa kwenye mtoto huyo ambaye anaonekana kuwa mgonjwa.

Mwanamke ambaye ni mtalam wa kiafya akiwa kazini, labda daktari au mauguzi, katika mazingira ya kitabibu. Anaonekana akifanya kazi ya kuandika au kujaza taarifa muhimu. Usafi na kaadhari za kiafya zinaonekana kuzingatiwa, kama inavyoonyesha kwa matumizi ya barakoa na miwani za king. Kuna kiti jeusi cha ofisi, kuna meza iliyojaa vijikaratasi, kuna vyombo vya ki kazi pia vilivyojaa mezani na kwenye ukuta.

Unaonekana uso wa mtu wa rangi nyeusi na mkono mmoja ukiwa umeshika kope la juu na kulinyanyua kidogo ukifichua sehemu ya ndani ya jicho na kope la chini. Macho yanaonekana kuwa na maji kidogo pia alama ndogo nyeusi au vipele vya jicho yanaonekana karibu na eneo la shavu.

Watoto wawili labda dada au marafiki wakiwa wamesimama mgongo wa kamera wakitazama mbele kwenye eneo mkubwa wa makazi duni au mtaa wa mabanda. Watoto hawa wamesimama juu ya rundo la takataka na uchafu ikionyesha mazingira yasiyo safi.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya mwanamke ambaye ameonekana kama mshauri au mtaalam, mwanaume huyu ambaye anaonekana kuwa mchanga na amevaa vulana ya rangi ya kaki au kahawia anaonekana mwenye huzuni au msongo wa mawazo.

Pakiti ya dawa ambapo iko katika kisanduku cheupe cha dawa chenye jina Asicaminophin Tablets kikiwa kimeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi chini ya jina hilo kuna orodha ya faida za dawa hii.

Iinalonekana ni sanduku la dawa ya Calpol Suspension lenye rangi ya pinki na nyeupe, na juu kuna nembo ya GSK. Maelezo yaliyoandikwa kwenye sanduku yanaonyesha kuwa inafaa kwa maumivu ya sikio, mafua, homa, chanjo, maumivu ya kichwa, na maambukizi ya utotoni. Pia yanaelezwa kuwa ina paracetamol, na inafaa kwa watoto walio na umri wa mwezi mmoja na kuendelea.

Inaonekana mikono ya muuguzi au mhudumu wa afya akiwa amevaa glavu nyeupe akimshughulikia mtoto mchanga aliye ndani ya kifaa cha kuhifadhia joto, pengine aliyezaliwa kabla ya wakati wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vingine vya hospitali.

Mazingira ni ya ndani ya kituo cha afya, kuna kitanda cha hospitali au kliniki, na kuna mtoto ambaye anaonekana kubebwa na mwanamke, alafu pia kuna mkono na nusu ya mwili ya muuguzi ama anayemhudumia mtoto kiafya.

Mtoto mchanga amelala chali juu ya blanketi lenye miraba, la kijani na nyekundu ambalo limewekwa juu ya kitanda au sehemu tambarare. Mtoto amevaa fulana ya pinki na suruali yenye michoro ya matunda au mboga. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimuhudumia mtoto.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye blanketi la waridi lenye michoro labda ndani ya duvet ,au kitanda cha hospitali. Mikono ya mtu mzima, labda muuguzi au daktari inaonekana ikimuhudumia mtoto, pengine ikiweka bandeji au sindano ndogo kwenye mkono wa mtoto.

Mama akimshika mtoto mchanga kitandani hospitalini. Mtoto mchanga amelala chali akiwa amevikwa blanketi la kijani kibichi na kofia ya rangi ya waridi yenye michoro. Mkono wa mama unaonekana ukimshika mtoto kichwani kwa upole.

Inaonekana mkono wa mtu pengine mtaalamu wa afya, ukiwa umevaa glovu nyeupe ukichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine kwa kutumia kifaa kidogo cha kuchoma. Damu inaonekana wazi kwenye ncha ya kidole. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi yenye udongo na majani machache, ikionyesha kuwa zoezi hili linafanyika nje.

Inaonekana bega la mtoto mchanga likionyesha alama ndogo ya jeraha au chanjo. Amelala juu ya kitambaa au shuka cheupe na sehemu ya kichwa na sikio linaonekana kwa mbali. Ngozi yake inaonekana kuwa laini.

Mikono miwili ya mtoto au mtu mdogo ikiwa inashika sabuni nyeupe tayari kwa kunawa. Mkono mmoja umenyooka na kushikilia sabuni wakati mkono mwingine uko chini yake ikisanya maji. Kuna bomba la maji ya rangi ya sapa ikitoa maji kwenye mikono.

Kituo rahisi cha kunawia mikono kilichowekwa nje. Kituo hichi kimetengenezwa kwa kutumia chombo kikubwa cha rangi ya blue , labda Jerrycan au tangi ndogo, ambayo imeandikwa " Washing Facility " kwa herufi kubwa. Chombo hicho kimewekwa kwenye stedi ya chuma, na bomba ndogo jeupe limetoka kwenye sehemu ya chini ya chombo, likiruhusu maji kutiririka. Chini ya bomba kuna ndura.

Goli la mbira wa miguu lina fremu ya rangi nyeusi na rangi ya chungwa upande wa juu na upande wa chini. Nyasi za goli zinaonekana wazi zikiwa zimetengenezwa kwa kamba za rangi nyeusi zilizounganishwa katika mtindo wa miraba pembeni ya goal kuna bendera ndogo.

Inaonekana mashine ya mazoezi ya viungo maalum kwa ajili ya mazoezi ya misuli ya makalio. Ina kiti kidogo, pedi ya kuekea miguu au kiuno, sehemu ya kuekea uzito na mikanda miwili myekundu ya upinzani. Mashine hio ni nyeusi na ipo katika ukumbi wa mazoezi.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu Kobe Bryant, akiwa ameanguka chini kwenye uwanja wa mbao akionekana kushikilia kifundo cha mguu wake. Amevalia jezi za zambarau na njano, ambazo ni rangi za timu ya Los Angeles Lakers. Uso wake unaonyesha maumivu, inaashiria kuwa amejeruhiwa.

Huu ni mguu moja wa mtu unaoonekana kuvimba hasa kuzunguka kifundo cha mguu. Kuna rangi nyeusi au zambarau iliyoonekana chini ya kifundo cha mguu kuelekea kisigino ambayo inaweza kuashiria jeraha au mchimbuko.

Mimea mingi yenye majani mabichi yaliyosambaa mbele, labda vichaka au mimea ya asili. Majani yanaonekana kuwa mbinu laini. Imefunikwa na mwangaza wa jua unapenya kutoka juu . Nyuma ya mimea hiyo kuna miti mirefu.

Mimea mbalimbali yenye majani kibichi ikionekana kuwa katika bustani au enwo ya kilimo. Katika sehemu ya mbele a katika kuna mimea mirefu yenye majani ma marefu na machipukizi ya maua.

Huu ni mmea wa ndizi au mgomba wenye majani makubwa na ya kijani kibichi ambayo yanaonekana yamejifunga au yamekunjika kidogo na kuna mwanga wa jua unaopewa, ukiangazia baadhi ya maeneo. Nyuma yake kuna udongo na mimea mingine midogo, ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Panaonekana mmea unajulikana kama mbarika, ukiwa umekuwa vizuri katika eneo lenye mimea mingi. Majani yake yanaonekana kuwa makubwa na yenye umbo la nyota na shina zake zina rangi ya zambarau. Nyuma yake kuna miti mirefu na milima ikionyesha mazingira ya kiasili au ya mashambani.

Inaonekana mmea wenye majani makubwa ya kijani kikavu, yaliyofunikwa na manyoa madogo madogo yanayopea mwonekano wa kuvutia. Majani yamepangwa kwa muundo wa maua na nyuma kuna nyasi ndogo ndogo. Mimea hii inaonekana kuwa katika mazingira ya asili.